Mtu mzima akiwa darasani anaandika ubaoni kwa makini. Akiwa amevaa mavazi ya kawaida ya kila siku, ishara ya juhudi na ari ya kujifunza licha ya umri wake katika mazingira ya elimu ya watu wazima yanayochochea maendeleo binafsi.

Mwanamke akiwa ameshika kapu na amesimama mbele ya rafu zilizosheheni vitabu mbalimbali vya maarifa. Akichunguza kwa makini na kuchagua chaguo sahihi la vitabu kwa ajili ya kwenda kuongeza ujuzi wake na maarifa katika swala fulani.

Mwalimu amesimama mbele ya darasa, akifundisha kwa umakini wanafunzi wa shule ya msingi; akitumia mbinu mbalimbali za kujifunza ili kuwasaidia kuelewa masomo kwa urahisi na kuwafanikisha kwa kuwapa elimu bora.

Jengo la darasa katika shule ya msingi linaloonesha mazingira ya kujifunza watoto katika hatua za awali za elimu. Darasa hili limejengwa kwa ajili ya kuhifadhi wanafunzi wakiwa darasani, wakifundishwa na walimu kuhusu maarifa za msingi yanayowaandaa kwa maisha ya badae

Kitabu kilichofunguliwa kikiwa na picha zenye rangi tofautitofauti, ikisaidia wanafunzi kusoma na kuelewa vizuri katika elimu ya shule ya msingi, na hivyo kuongeza ufanisi katika ufundishaji pamoja na mafunzo ya kitaaluma kwa wanafunzi hao.

Wanafunzi wa sekondari, wakifanya mtihani wakiwa wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa, kila mmoja akizingatia karatasi yake kwa makini. Hali hii inayoonyesha nidhamu, maandalizi na juhudi zao katika kutathminiwa maarifa waliyopata kutoka kwa walimu.

Ndani ya maabara ya shule ya sekondari wanafunzi wamevaa mavazi ya kinga, huku wakichanganya kemikali kwenye mirija ya majaribio, wakijifunza kwa vitendo kuhusu athari na mabadiliko ya kemikali katika sehemu ya masomo ya sayansi.

Chumba kikubwa cha darasa katika shule ya sekondari kilichozungukwa na mazingira rafiki kwa ajili ya mwanafunzi kusoma kwa utulivu, na hivyo kuelewa katika mafunzo yake kikiwa kimetengenezwa kwa hali na muundo wa kisasa kwa madirisha mazuri pamoja na milango ya kuvutia, na hivyo kumfanya mwanafunzi ajisikie huru.

Jengo kubwa lililotengenezwa kwa ustadi na kwa mfumo wa kisasa, likiwa limezungukwa na mazingira safi na tulivu na yenye mvuto, kwa ajili ya wanafunzi wa shule za sekondari kupata elimu zao na mafunzo bila shida yeyote.

Wanafunzi wa chuo kikuu wanawake kwa wanaume, waliokaa katika mazingara tulivu wakiwa wajadiliana kwa kutumia madaftari, vitabu pamoja na vifaa vya kisasa kama kompyuta mpakato. Ikiwa ni sehemu ya kuimarisha mafunzo yao ya elimu ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa wanasikiliza kwa makini mafunzo yanayotoka kwa mkufunzi aliyesimama mbele yao, anayewafundisha kwa ustadi wa hali ya juu na hivyo kuwaimarisha kitaaluma kwa kuongeza ujuzi katika elimu yao ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo katika darasa maalumu lenye vifaa mbalimbali ikiwa ni sehemu ya karakana, wanajifunza jinsi ya kutumia ustadi kwa vitendo kutengeneza vifaa mbalimbali kwa kutumia mbao.

wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa mavazi rasmi, kwa ajili ya kazi wakiwa ndani ya chumba maalumu, chenye vifaa mbalimbali vya kujifunzia, wanavitumia vifaa hivyo kwa umakini wa hali ya juu ikiwa ni sehemu ya kuimarisha mafunzo yao ya utendaji kazi, na ustadi wa vitendo kwa ajili ya kuwasaidia katika maisha ya kawaida kwenye ajira au kujiajiri wenyewe.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika chumba cha darasa lenye muonekano mzuri na mvuto, wanatumia vifaa mbalimbali kama nyenzo za kujifunza katika kuongeza ujuzi wao kitaaluma utakaowasaidia katika maisha yao ya kawaida kila siku kwenye jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliova makoti ya rangi ya bluu iliyokolea, wakiwa katika chumba maalumu cha darasa chenye nyenzo tofautitofauti katika meza, wanajifunza kwa umakini mkubwa ili kuongeza ujuzi wao wa kufanya kazi za ustadi kwa vitendo, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha taaluma yao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa makoti ya rangi ya bluu iliyokorea, wakiwa ndani ya chumba maalumu cha darasa, chenye nyenzo mbalimbali zinazowasaidia katika kuboresha mafunzo yao, ya kazi na ustadi kwa vitendo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa kilichosheheni nyenzo mbalimbali za kujifunzia, wakisikiliza na kutazama kwa makini jinsi ya mafunzo wanayopewa kwa ajili ya kutumia vifaa hivyo kwa matumizi ya kazi mbalimbali katika jamii.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi, akiwa katika maabara maalumu, amevalia mavazi muhimu kwa ajili ya kujifunza, akizungukwa na vifaa mbalimbali vinavyomuwezesha kusoma kwa kutumia vitendo na hivyo kuimarisha ujuzi wake kitaaluma kwa ajili ya kufanya kazi mbalimbali kwa jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa darasani, kila mmoja anatumia kompyuta za kisasa kwa umakini mkubwa wa kujifunza stadi za teknolojia na uhandisi kwa muktadha wa mafunzo ya vitendo na nadharia.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo kwenye chumba cha darasa maalumu wakiwa wamevaa mavazi ya kazi, wanashirikiana katika kutumia nyezo kwa ajili ya kujifunza, kufanya kazi mbalimbali za ustadi na vitendo, ikiwa ni sehemu ya kujikwamua kiuchumi katika jamii zao kwa kuajiriwa au kujiajiri wenyewe.